Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa ameshika jaki aki mwanga maziwa yake kwenye kikombe cha plastaki nyuma yake kuna mashini ambayo hasa hutumia kupima maziwa.

Hapa kuna maandishi ambayo imeandikwa pale glory forest . Alafu chini yake kuna rangi, gari moja kwa rangi. Pale tu tena kuna dirisha ambayo imevunjika, ilhali amefunguliwa bado.

Matunda haya ya shamba ya mtu wa shamba ikiwa imeekwa pale huenda mkulima amekuja mimea zake tofauti tofauti katika hapo soko ili aweze kuuza.

Hizi ni noti. Kuna noti ya elfu moja, kuna noti mia nne, alafu kuna noti mia. Hizi ni noti ambazo hasaa hutumika na watu wa Kenya ili kununua vifaa.

Wanaume hawa wawili wakiwa wanariatha wakiwa moja ambaye amevaa shati lake limeandikwa Kenya Kimani na mwingine akiwa ameshika mkono wao wakiwa katika kiwanja huo. Nyuma yao kuna mashabiki wengi.

Magari haya wakiwa rangi tofauti, zikiwemo pale zimepigwa picha alafu kando yao kuna maandishi ambayo imeandikwa uenda, kama mtu ambaye anataka kununua hiyo gari anafaa kuisoma sheria hizo.

Ofisi hapa kuna hapa ambayo kuna maandishi alafu mlango moja imefunguliwa. Mbele ya hapo mlango kuna maandishi tofauti tofauti ambazo zime zimeandikwa.

Hapa ni katika chumba la nyama, ambapo pale katika chumba kuna nyama ilio katika pale ndani ya glasi pale kona kando kuna wafanya kazi ambao wame simama pale.

Hii ni rekodi ambayo inaonyesha jinsi pesa ilitumika, pale juu inaonyesha pesa ambazo ilikuwemo pale katika simu yako alafu hapa kuna mwanaume mmoja amesimama alafu kando tena kuna picha ya simu.

Duka kuu hii imefunguliwa ambapo pale ni duka iliyo na mali tafauti tafauti, mlango hii kuna mandishi ambaye imeandikwa mpesa alafu hapo kando kuna mwanaume ambaye ameketi.

Maaandishi haya yako kwa orodha ambayo inabadilishwa kutoka njia ingine Hadi njia ingine ukienda ukihama ,kama umeeenda USA unafaaa kubadilisha pesa yako ndio uweze kukubalika kununua vitu katika hiyo nchi . Hasa kwa hii orodha Kuna USA, Kuna Germany , Kuna Canada, zote zikiwa zimepangwa kwenye laini.

Magari haya kwa rangi mbili tofauti zikiwemo pale zimepangwa picha; zimepanga laini katika chumba hii kubwa. Haya magari ikiwa imetoka kutengenezwa kwa fundi ama ikiwa tayari kuenda wauze.

Gari hii moja ikiwa imesimama hapa kwa nyasi ikiwa kwa rangi yake nyeusi, pale kando kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama, hapa i gari imesimama katikati ya mti refu ambayo imemzunguka.

Duka hii ambayo imefunguliwa, ndani yake kuna mwanaume mmoja ambaye huenda ananunua alafu hapa chini kuna baiskeli moja alafu tena kuna pikipiki ambapo kuna mwanaume mmoja ameikalia.

Magari haya kwa rangi tofauti kuna nyeusi na kuna nyeupe zote zikiwa zimepanga laini tofauti refu kando yake kuna nyumba refu ya ghorofa alafu tena kuna maandishi.

Duka hili ambayo pale juu kuna vitu imeadikwa kieni dairy products, alafu mlango imefunguliwa na dirisha, kuna msichana mmoja ambaye anaingia pale, alafu huko ndani tena kuna mtu amesimama katikati.

Gari haya kwa rangi tofauti katikati kuna rangi nyeupe alafu kando kando gari mbili ikiwa nyeusi haya magari ikiwa imesimamishwa na kueka laini hapo kando ya barabara ikiwa inauzwa.

Hapa ni soko, ambako wakulima wamekuja na minea zao tofautitofauti, wakeka pale kwa kibanda ili waweze kuuza, katikati kuna watu ambao wamepita pale.

Msichana moja akiwa pale daktari amevaa nguo zake sare zake za kazi. Yeye ameshika sindano alafu chupa akiwa anatoa dawa kutoka kwa hiyo chupa kuenda kwa sindano. Pale nyuma yake tena kuna watu.

Mwanaume huyu mmoja, akiwa amevaa koti hili lake nyeupe. Akiwa akiwa katikati ya nyuma barabara alafu pale kuna kabati. Yeye akiwa ameshika mashini. Huenda anatoanisha alafu ameshika mashini, ambayo inatoa povu, kwa rangi nyekundu akiwa kusafisha au kuhakikisha kuwa.

Duka hii haswa ikiwa imefunguliwa alafu hapo kwa mlango kuna maandishi ambayo inasema Mpesa. Pale mwisho kuna msichana mmoja ambaye ameketi alafu hapa tena kuna baiskeli moja.

Pikipiki hii ikiwa ikiendeshwa na mwanaume alafu kando yake kuna mwanamke, wote wamevaa koti linalofanana alafu wamevaa helmet kwa kichwani mwao. Pale tena kuna maandishi ambayo imeandikwa ni orodha.

Hizi ni noti ya elfu moja, pale ni noti nne, ikiwa zote zimewekwa katika meza Kwa rangi nyekundu alafu hizi ni pesa hasa hutumika katika jamuhuri ya Kenya.

Gari hili ikiwa imebeba magari ya rangi tofauti tofauti hasa rangi nyeusi. Alafu mbele yao kuna magari, kuna lori ya rangi yake nyeupe alafu tena kuna gari wakiwa wanaenda wakiangalia upande hiyo.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama pale kama amekunja mkono yake. Halafu hapa kuna orodha ama vitu ambavyo vimeandikwa kwa rangi yake nyekundu ikieleza ama ikitoa orodha.

Kitunguu hizi ambazo zimeekwa katika gunia zikiwa pale zimepanga laini, alafu kando kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama katikati ya kitunguu. Wakiwa tena kuna lori moja alafu ndani ya lori kuna mwanaume mmoja akiwa anapanga kitunguu pale ndani ya lori ili aweze kuchukua wakauze pale soko.

Hapa ni chumba ambayo unauza mali tofauti tofauti, ambayo imewekwa kwa laini pale kwa ukuta iliaweze mwenye anataka kununua achukue kile ambacho kimempendeza.

Hizi ni viatu, haswa hizi viatu huwa inatengenezwa ikitumia vitu za wamaasai, huyu mbaba ametengeneza viatu zake akazileta hapa kwa kibanda ama kwa soko na akaziweka kwa laini iliyovutia ili wateja wakiziona wazinunue.

Matunda mbalimbali ambayo yameletwa na mkulima pale kwa shamba hadi hapa kwa soko ili kuuza. Hapa kuna matunda mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa laini zilizofaa ili mteja akiona anaweza kuinoaa kile kilichompendeza.

Mali za nguo ama nguo tofautitofauti zimemwaga hapa chini. Kuna mama mmoja na baba mmoja wakiwa wamesimama pale wakichagua mali amba wakiwa wanazichanganya ama wakiwa wanajipanga nguo ambazo zimewapendeza.

Magari haya yako chumba moja na iko kwa rangi tofauti tofauti. Magari haya yamepangwa ili mwenyeji anauza wateja wakitaka wanakuja wanachagua kile kilichokipendeza.

Hizi ni pesa ya nchi ya kenya ambazo mtu hutumia hasa kununua vitu ama vifaa. Mara kwa mara hizi pesa huwa unaezaweka simu ili utumane ama utumie nayo ukiwa na...

Hapa ni duka, duka hii ni ya kuuza mali kadhaa kadhaa, hapa imefunguliwa na hapo mbele imeandikwa Mpesa, huenda ukataka kutumana pesa kwa mtu mwenzako unaenda unapeana ama unataka kutoa pesa iliyokuwa kwa simu yako ama unataka kununua mali ,unaenda unavipata hapa kwa hii duka.

Hii ni koti ya pesa, koti hii ni koti elfu moja, imetuonyesha nyuma na mbele ya hii koti, hii koti haswa huwa inatumika kama unataka kutumia mali zako katika nchi ya Kenya.

Hapa ni duka la maziwa ambapo maziwa hasa huwa inapelekwa pale, halafu inawekwa iwe baridi ili isiharibike ama isiozee. Mteja akitaka anaenda pale anapimiwa maziwa kulingana na pesa aliyopeana.

Hapa ni gari ya rangi moja. Haya gari huenda iko kwa sokoni iningojea mteja ili akaje akanunue haya magari. Magari haya ni ya bei tofauti tofauti ukipendezwa na.

Hii lori hasa imebeba magari, imebeba magari, magari haya inaweza kuwa imetoka kutengenezwa viko jipya, inabebwa kwa soko ama mahali ambapo inauzwa, tena magari inaweza kuwa imepata ajali ikibebwa kwa kituo kikuu cha polisi.

Haya ni magari ya rangi tofauti tofauti ambayo iko chumba moja ikitakikana kuuzwa ama iko ya wenyeji wameeka pale halafu wakaondoka wakaenda kazini.

Watu wa hii gari ama hasa wa hii gari wanaweza kuwa wamekuja kushuhudilia sherehe. Wameeka magari zao corner na wakaenda kuhudhuria sherehe. Kuna watu hasa wengine wamesimama pale. Magari hayo ni color tofauti na ni gari tofauti tofauti.

chuma hili ni yakutengeza magari, magari haya ikiwa bado inatengenezwa kuna kupakwa rangi tofauti tofauti baada ya kumalizwa inapelekwa pale inauswa kwenye soko.

Magari haya ikiwa kwenye colour tofauti tofauti ikiwa haya magari iko kwa soko, ikiwa iko tayari kuuzwa ama mteja ambaye angeitaka angeichukua. Magari haya yamepangwa kwa laini iliyo...

Gari hili huenda ni ya familia ama shuleni hii gari haswa hutumiwa kama watu ama abiria wakielekea ata hii gari unaweza tumia kubeba mizigo uliokuwa nazo.

Hapa ni duka, duka la kuuza vitu vifaa ama mali tofauti tofauti. Ili muuzaji ama ambaye angeitaka kuinunua anaenda pale ananunua kile kilichokihitaji. Mbele mbele ya duka kuna mama Muislamu ambaye amejifunika leso lake nyeupe. Amesimama pale akingoja kuhudumiwa.

Hapa ni kwa soko. Soko hapa kuna matunda tofauti tofauti ambayo mwenyeji ameweka pale kuna mahindi. Inaweza kuwa mkulima amechuna vitu zake pale shamba na akazileta hapa sokoni ili kuuza.

Hapa ni orodha ambayo inaonyesha jinzi yampesa mwenyeji anaesa kuwa anataka kutumana pesa ama kutoka pesa ama kulipa pesa kutumia simu.

Hizi ni noti za pesa. Hizi noti za pesa za elfu moja na mia tano . Hizi pesa zilikuwa za kitambo kabla wakuu waache tofauti . Hizi pesa unawezatumia ili kununua mali unazohitaji katika maisha.

Hapa ni chumba ama hapa ni sehemu ya soko ambapo magari mapya ama magari ambazo ziko kwa soko zikitaka kuuzwa huwa wanapeleka pale alafu zinakaa pale akipata mteja anakuja kilicho mpendeza anakuja ananunua anaenda naye.

Vijana wawili wanaume ambao wamesimama mbele ya duka, wakiwa kwenye laini wakingoja kusaidiwa, hii duka ni ambapo unaweza enda unapata mali ambazo unaezapenda kununua.

Hapa ni duka duka hili limufukuliwa ambapo wanangoja mtaji wakuje wanunue hapa imesikuwa hasa Kwa hasa na Mali tafauti tafauti pale ndani Kuna mwanaume ambaye amesimama ndani akiwa anangija watu wakuje ili wasaidie.

Hii ni noti, hii ni noti ya Kenya, ni noti iliyo elfu moja, elfu mia moja. Hizi ni pesa ambazo mara huwa inatumika pale ili kuweza kununa vitu, ama vitu ambavyo kila mkenya angetamani kununua ilhali hizi ni kizee manaake wamebadilisha wakaeka zile mpya.

Viatu vya rangi tofauti tofauti. Hizi ni viatu zimepangwa kwa laini ili mwenyewe ama watu ambao wakipendezwa waweze wakachukua kile ambacho macho kimependeza wakaweze kuinunua.

Hii ni maandishi naomba ufafanue. Kila mtu anafaa kuwa hospitali anafaa kuwa msingati ili aweze kumsaidia mwana wakati anapotaka kulipa ama ameenda hospitali na hana pesa. Nizatumia hii maandishi ili kulipa.

Soko hili ambapo wamepanga vitu, kuna mifuko ambayo ameekelea pale, akajpandisha, akaeka vizuri, zote ni decoration ama vitu za kuvutia.

Kuna magari ya rangi tofauti. Kuna ya nyekundu, kuna nyeupe alafu kuna nyeupe. Zote zikiwa sokoni zikiwa tayari kuuzwa. Hizi magari ni za kupelekwa nje ya nchi kutengenezwa ama kuwekwa katika nchi nyingine.